Ndani ya chumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Inaweza kuwa ni shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na walimu kuwafunza.

Hili ni darasa la kompyuta la wanafunzi. kuna viti vya kukalia vya plastiki na za mbao. Ndani ni safi na pia kuna lile kiti la mwalimu au yule ambayo anawafundisha. Kuna pia makompyuta ambayo yamepangana humu ndani.

Ndani ya uwanja humu kuna jumba lililopakwa rangi nyeupe, nyeusi, samawati na hata kijani kibichi. Inaeza kuwa ni kanisa mahali ambapo watoto wanaenda kushiriki katika maombi au pia shule. Kuna maua yamepandwa vizuri na ni safi kwa kuwa imefagiliwa na hakuna hata taka lolote.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Inaweza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu na inatumika na wanafunzi hao wakifunzwa na walimu.

Mlango huu ni wa shule wa upili. Unaweza kuwa wa wanawake au bweni la wanaume. Umejengwa na mbao na ni wa kidato cha kwanza. Pia, unaonekana ni kama umefunguliwa.

Hiki ni kitabu cha mtoto wa shule ya msingi. Ni la darasa ya pili. Ni la kiingereza. Mwalimu hutumia kitabu hiki kuwafunza watoto au wanafunzi shuleni.

Kitabu hiki ambacho ni cha rangi ya nyeupe, samawati na kidogo kijani kibichi, ni cha mwanafunzi wa kidato cha saba katika nchi ya Kenya, ni la sayansi na pia limechorwa vitu vya sayansi.

Hili ni darasa la shule ya upili au chuo kikuu. Lina viti na mahali pa kuandika mengi ,ni safi. Madirisha yake ni makubwa na yamefunguliwa yote.

Hili ni uwanja ya watoto wa kuchezea. Kuna aina au rangi tofauti ya vifaa hivi. Tunayo mti ambayo iko karibu na kile kifaa cha mtoto kuchezea. Kuna pia nyasi ambayo imekatwa kwa utaratibu.

Jengo hili ni ya ghorofa. Iko na milango miwili na madirisha manne. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua uliomea kwa utaratibu.

Hili ni darasa la wanafunzi wa shule ya upili au chuo kikuu. Kuna viti ambavyo vimepangana. Humu ndani ni safi mno na pia tunayo kompyuta ambayo yamewekwa juu ya meza nyeupe.

Mwanamke aliyevalia nguo la rangi nyeusi na nyekundu. Anatabasamu akiwa amekalia kwa kiti. Hana miguu na kuna chuma ambayo amewekewa, zinazomtumia kutembea na pia amevaa viatu huko chini.

Wanaume wawili warefu wanaonekana wakikimbia. Mmoja amevalia nguo la rangi nyeusi na mwingine kijani kibichi pia nyeusi. Nyuma yao kuna rangi nyeupe na nyasi la kijani kibichi.

Ndani ya jumba hili, kuna kompyuta nyeusi ambayo limewekwa juu ya meza nyeupe. Linaweza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Jumba hili linaweza kuwa ni la shule limepakwa rangi nyeupe, ina madirisha pamoja na mlango. Mbele yake kuna mtu lenye matawi mingi na ni la kijani kibichi.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe, linaweza kuwa ni la shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na mwalimu kuwafunza.

Vitabu hivi vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye mezani nyeupe ni la watoto wa msingi wa kidato cha saba na ni la sayansi. Linatumika kuwafunza jinsi ambavyo sayansi inatumika au inasaidia katika mazingira hii.

Jengo hili linaweza kuwa la kanisa au shule. Dirisha zake zote zimefungwa. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua ambao unamea kwa utaratibu.

Hili ni darasa la wanafunzi wa shule ya upili. Kuna viti ambavyo vimepangana. Humu ndani ni safi mno. Kabati lililopakwa rangi nyeupe liko na huko mbele.

Jengo hili ni shule mahali ambapo watoto wanaenda kusoma , iko na milango na dirisha ambayo yamefungwa, mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua ambao umepandwa vizuri .

Wanariadha vipofu wa Kenya wanashiriki katika mchezo wa kukimbia ya walemavu. Wanaongozwa na wanariadha wenzao na wote wako uwanjani humu.

Katika uwanja huu safi ambayo umekatwa nyasi kwenye kijano kibichi, kunayo watu au wanaume wa timu la mpira. Wameshikilia vyuma viwili kwa kuwa kuna wale ambao hawana miguu na wanaonekana wakijaribu kucheza mchez wa kandanda.

Hii ni darasa ya shule ya msingi au chekechea. Kuna kiti yenye inaweza kuwa ni ya mwalimu na maandishi ya jinsi ya kuandika neno K.

Hili ni darasa la chuo kikuu hapa Kenya au nje, lina viti vya wanafunzi ambao wanakuja shuleni kusoma au kufunzwa na walimu wao. Ni safi na halina hata uchafu wowote, kuna pia mahali ya kuweka mkoba wako.

Hili ni gwaride la shule ya msingi au upili. Kuna maua ambayo yamepandwa hapa. Tunayo pia miti zilizo na rangi ya kijani kibichi. Kuna tenki la maji ambalo ni nyeusi na pia ni safi imefagiliwa.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Inaweza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Kitabu hiki ni la mwanafunzi wa chuo cha msingi au chekechea. linazungumzia jinsi ambavyo tunaeza kuikimu mahitaji yetu na mahali ambapo tunaweza zipata katika maishani mwetu.

Mwanariadha kipofu wa Kenya, ambaye anaitwa Kimani, anashiriki katika michezo ya walemavu. Anaongozwa na wariadha wenzake. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano iliopita.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Inaweza kuwa ni shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Jengo hili ni ya ghorofa. Iko na milango miwili na madirisha manne. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua uliopandwa vizuri.